Sehemu ya duka lililo na dawa za kilimo na mifugo, zilizowekwa katika mashelfu, yenye mbao za rangi nyeupe na huku yakionekana makopo ya plastiki yenye rangi nyeupe na mifuniko mekundu na dawa nyingine zikiwa katika makasha na maboksi ya rangi mbalimbali.

Kikasha kidogo cha dawa za wanyama kilicho na rangi ya njano na ufito mwekundu na huku kikiwa na maandishi meupe, mekundu na meusi na sehemu ya mbele kukiwa na picha ya mnyama mweye rangi nyeusi.

Chumba kilicho na kuta za rangi ya kijivu, huku kukiwa na mifuko mikubwa myeupe yenye rangi ya kijani sehemu ya mbele na maandishi meusi, iliyo na mbolea za kilimo na huku akionekana mtu aliyechuchumaa amevaa kizibao cha rangi ya karoti, akionyesha baadhi ya mifuko hiyo yenye mbolea.

Kikasha kilicho na dawa za kuku chenye rangi ya bluu, kijani na maandishi meusi na meupe, na sehemu ya mbele kukiwa na picha ya vifanga vya kuku na sehemu ya chini kukiwa picha ya kuku walio wakubwa.

Kasha lililo na dawa za mifugo lenye rangi nyeupe na maandishi meusi na mekundu, na mbele ya kasha hilo la dawa kukiwa na picha ya ndege pamoja na kuku aina ya jogoo.

Kasha lenye dawa za wanyama aina ya kuku lililo na rangi ya njano, na sehemu ya katikati kukiwa na rangi nyekundu na maandishi meusi na huku mbele ikionekana picha iliyo na kifaranga cha kuku.

Kopo lililo na dawa za mifugo lenye rangi nyeupe na mistari mekundu, huku likiwa na maandishi meusi na mekundu na mbele ya kopo hilo kukiwa na picha ya kuku.

Dawa ya wanyama iliyo katika kidumu chenye rangi nyeupe, na huku mbele kukiwa na karatasi yenye rangi ya kijivu iliyo na maandishi meusi na meupe, na sehemu kukiwa na mchoro wa njano, na sehemu ya chini yenye mchoro wa njano kukiwa na picha ya wanyama na kando kukiwa na kasha la dawa hiyo.

Kopo leupe lenye dawa za mifugo, lililo na mfuniko wa rangi nyekundu na karatasi lenye rangi ya njano na maandishi meusi. Na huku mbele kukiwa na picha ya wanyama, na huku ndani ya kopo hilo kukiwa na dawa ya wanyama hao.

Kopo la dawa za wanyama wakufugwa lililo na rangi nyeupe na karatasi lenye rangi nyekundu na kijani na huku likiwa na maandishi yenye rangi nyeusi na nyeupe yakielezea dawa hiyo na sehemu ya mbele kukiwa na picha ya wanyama.

Sehemu ya wazi iliyo na duka, na huku kukiwa na sakafu iliyoezekwa kwa vigae vyenye rangi nyeupe na rangi ya bluu bahari. Na mbele kukiwa na mbolea za mazao zilizo ndani ya mifuko mikubwa yenye rangi nyeupe, maandishi ya kijani na meusi, na huku ikiwa imechorwa picha za mimea.

Kopo lenye rangi nyeupe lililo na maandishi meusi na kikaratasi cheupe kilicho na picha za wanyama na wadudu huku ikionekana kuwa na dawa ya wanyama hao, na huku kando kukiwa na kiboksi kidogo kilicho na chupa ya dawa hiyo.

Kasha lenye dawa za kilimo na mifugo lilo na rangi ya maziwa na sehemu ya chini kukiwa na rangi ya bluu bahari na njano, kukiwa na maandishi meusi na huku mbele kukiwa na picha ya wanyama wa kufugwa aina ya paka na mbwa.

Kasha la dawa za mifugo lililo na rangi ya maziwa na ufito wa rangi ya kijani, maandishi meusi na ya bluu na huku kukiwa na picha za wanyama na huko ndani kukiwa na dawa.

Sehemu ya wazi iliyo na banda lililo ezekwa kwa mabati na kushikiliwa na nguzo za mbao, na katika banda hilo kukiwa na mifuko myeupe iliyo na dawa na mbolea, na huku mifuko hiyo ikiwa na maandishi ya kijani na kando wakionekana wanaume waliosimama na kushika mifuko hiyo.

Kasha lililo na dawa za mifugo lililo na rangi njano na sehemu ya mbele rangi nyeupe, likiwa na maandishi meusi na bluu na kando kukiwa na chupa iliyo na dawa hiyo yenye rangi ya kahawia na kifuniko cha njano. Na pande kukiwa na maandishi yenye rangi ya bluu.

Chumba kikubwa kilicho jaa mbolea za kilimo zilizo pangwa katika mashefu makubwa kwa mistari, na huku mifuko hiyo mikubwa ya mbolea ikiwa na rangi nyeupe na maandishi ya bluu yanayo onyesha aina hiyo ya mbolea.

Kikasha cha dawa za mifugo kilicho na rangi ya bluu na rangi nyeupe sehemu ya chini, huku kukiwa na maandishi madogo yenye rangi nyeusi na maandishi makubwa yenye rangi nyeupe na sehemu ya chini kukiwa na picha ya wanyama wawili.

Chupa yenye rangi ya kioo ikiwa na kizibo cha rangi ya kijani na kikaratasi kilichobandikwa chenye rangi nyeupe na nyekundu na maandishi meusi, kilicho na dawa za mifugo na pembeni kukiwa na kiboksi chenye rangi nyekundu na nyeupe cha dawa hiyo.

Mfano wa duka lililo na dawa za kilimo na mifugo iliyo pangwa katika mashelfu ya mbao, huku zikiwa katika madumu makubwa na chupa ndogo nyeupe na mbele ya duka hilo kukiwa na mezana kiti wakionekana watu wawili wanaume wakiwa wamekaa huku wakitabasamu.

Dawa za kilimo na mifugo aina ya mbolea, ikiwa katika mifuko yenye rangi nyeupe na mstari mwekundu, huku kukiwa na gari kubwa la mzigo lililo na hizo mbolea na watu wakionekana kutoa mbolea katika gari hilo kubwa, na watu wengine walio chini wakibeba mbolea hizo katika migongo.

Vikasha vidogo vyenye dawa za mifugo, vikiwa na rangi nyeupe na ufito wa kijani na pembeni kukiwa na maandishi ya dawa hiyo yenye rangi ya kijani na sehemu ya mbele kukiwa na picha zilizochorwa wanyama mbalimbali.

Sehemu ya chumba cha duka lililo na dawa za kilimo na mifugo zilizowekwa katika chupa za plastiki nyeupe. Zilizobandikwa makaratasi yalio na rangi nyeupe na kijani, na huku baadhi ya chupa hizo zikiwa na maandishi mekundu yaliyoandikwa dawa za mimea hiyo.

Duka la dawa la mifugo lililo na rangi nyeupe na mfuniko mweupe, na huku likiwa limebandikwa kikaratasi cheupe kilicho na maandishi meusi, na sehemu ya chini kukiwa na rangi ya njano, na mbele kukiwa na picha ya mnyama aina ya ng'ombe, mwenye rangi nyeupe na mabaka meusi.

Kikasha cha dawa za kilimo na mifugo kilicho na rangi nyeupe na maandishi meusi na meupe, na sehemu ya mbele kukiwa na rangi ya bluu iliyoandikwa aina ya dawa hizo, na huku kukiwa na dawa ndani ya kiboksi hicho.

Sehemu ya chumba kilicho na dawa za kilimo na mifugo, aina ya mbolea, huku kando kukiwa na mashine yenye rangi nyekundu ikiwa imenyanyua baadhi ya mfuko wenye rangi nyeupe, ulio na mbolea ya mimea.

Sehemu ya wazi iliyo na shamba lililovunwa zao la biashara aina ya viazi mviringo na kurundikwa katika rundo kubwa, huku wakionekana wanawake waliyoinama wakiweka viazi hivyo katika mifuko yenye rangi ya kijani.

Sehemu ya shamba lililovunwa viazi vitamu kwa ajili ya biashara na vikiwa vimerundikwa katika rundo kubwa, na kando kukiwa na makasha yenye rangi ya kijivu na kijani ya plastiki. Watu wakiwa wamezunguka rundo hilo la viazi wakiviweka ndani ya makasha haya ya plastiki.

Sehemu ya shamba likiwa na mzao ya nyanya zililizoiva, na huku ikionekena miche iliyofungwa kamba na kuning'inizwa juu, na huku miche hiyo ikiwa na nyanya nyekundu zilizoiva na nyingine kugusa sehemu ya chini ya udongo.

Shamba kubwa lililo na mazao ya biashara aina ya nyanya, zikiwa zimepandwa katika udongo mweusi huku miche hiyo ikiwa imeshikiliwa kwa miti na kamba, na baadhi ya nyanya zikionekana zimeiva na nyingine zikiwa mbichi.

Sehemu ya ardhi iliyo na matenga, yaliyo na nyanya zilizoiva yenye rangi ya nyeusi na nyekundu, kukiwa kumwekwa nyanya ndani yake, na kando kukiwa na watu waliyokaa wameyazunguka matenga hayo yaliyo na nyanya.

Sehemu ya wazi ya shamba kubwa la mahindi, huku yakionekana mahindi mabichi yaliyovunwa na kuwekwa chini na kando kukiwa na magunia yenye rangi nyeupe na mstari mwekundu, na huku wakionekana wanaume walioshika magunia wakiendelea kupakia mahindi hayo.

Sehemu ya shamba lililo na miti ya mibuni na huku kando kukiwa na maturubai yaliyowekwa chini, na juu yake kukiwa na lundo la mibuni iliyoiva, huku wakionekana kina mama walioinama wakichambua baadhi ya mbegu hizo za mibuni na kuweka pembeni.

Sehemu ya shamba iliyo na mazao ya biashara aina ya vitunguu maji, vyenye rangi nyekundu vilivyorundikwa kando ya shamba lililozungukwa na miti na vichaka, huku akionekana mtu aliyeshika tenga kubwa akimimina vitunguu juu ya lundo hilo lenye vitunguu.

Sehemu ya shamba lililo na mazao ya biashara aina ya mibuni ikiwa shambani ikionekana miti yenye rangi ya kijani, iliyo na matawi yenye matunda ya mibuni yaliyoiva yenye rangi nyekundu, na huku akionekana mtu alievaa fulana ya njano akiwa ameshika moja ya matawi ya mibuni hiyo.

Sehemu ya ardhi ikiwa na lundo la zao la biashara aina ya mibuni iliyoivaa ikiwa imemwagwa katika machanga, na huku wakionekana watu waliobeba maplastiki meusi wakiwa wanamwaga mibuni hiyo katika lundo hilo.

Sehemu ya banda la kilimo cha umwagiliaji iliyo na mazao ya biashara aina ya nyanya zilizopandwa katika makopo makubwa na huku kukiwa na mipira myembamba iliyofungwa katika makopo hayo na huku nyanya hizo zikiwa zimefungiwa kamba na kuelekezwa juu na baadhi zikiwa zimeiva.

Zao la biashara aina ya kabeji zilizopandwa kwa mistari katika shamba kubwa lililo wazi na kando kukiwa na miti michache yenye majani ya kijani na katikati ya shamba hilo akionekana mwanaume aliyevaa kofia na koti la rangi nyeusi na mabuti ya rangi nyeusi akiangalia kabeji hizo.

Sehemu ya wazi iliyo na shamba kubwa na mazao ya biashara aina ya viazi mviringo na huku kando, likiwa limezungukwa na miti yenye rangi ya kijani na katikati ya shamba akionekana mtu aliyeshika viazi akiwa katika lundo hilo lenye viazi na mwanaume mwingine akiendelea kuchimba viazi hivyo.

Sehemu ya wazi iliyorundikwa viazi mviringo na huku kando kukiwa na msitu ulio na miti ya kijani, na huku wakionekana watu wakipakia viazi katika mifuko na wengine wakiwa wameinama pembeni.

Shamba lenye mazao ya biashara aina ya mibuni kukiwa na miti ya mibuni, iliyo na mibuni ya rangi ya kijani ikiwa bado haijaiva na baadhi kukiwa na mibuni michache iliyoiva, na huku akionekana mwanaume aliyevaa fulana ya rangi ya bluu bahari akishika matawi ya mibuni hiyo.

Sehemu iliyo na visanduku na matenga meusi yaliyo na zao la biashara aina ya nyanya, zikiwa zimewekwa katika matenga hayo ya plastiki meusi na kupangwa katika mistari. Na huku kando ikionekana mimea yenye rangi ya kijani.

Sehemu ya wazi iliyo na mazao ya biashara aina ya mibuni iliyoiva ikiwa imelundikwa katika sehemu ya wazi na huku juu ya mibuni hiyo kukiwa na mifuko iliyofungwa mikubwa na akionekana mwanamke, aliyeshika koreo na mabuti meusi akiwa anafungua baadhi ya mifuko.

Shamba la mazao ya biashara aina ya migomba iliyopandwa katika mistari na huku chini kukiwa na nyasi fupi na katika migomba hiyo baadhi ikiwa imetoa mikungu ya ndizi ambayo bado hazijakomaa.

Shamba lililo na mazao ya biashara aina ya nyanya, zilizopandwa katika matuta na kuwekwa katika mistari. Na huku mimea hiyo iliyo na nyanya zilizoiva na mbichi ikiwa imefungwa na kamba na kuning'inizwa juu, na baadhi ya nyanya zikiwa zinaning'inia na kudondoka katika udongo.

Sehemu ya shamba lililo na mazao ya biashara aina ya mananasi, yakiwa tayari yamevunwa na kupakiwa ndani ya gari. Na huku kando akionekana mwanamke aliyevaa nguo za kijani na kofia akiwa amesimama kando ya gari hilo lililo na mananasi.

Sehemu ya shamba lililo na mazao ya biashara aina ya mibuni, huku ikionekana miti ya mibuni iliyo na mibuni iliyoiva na mingine ikiwa bado mibichi, na huku akionekana mwanaume aliyevaa fulana yenye rangi ya njano na mistari myeusi huku akiwa anachuma baadhi ya mibuni.

Sehemu ya wazi iliyo na nyasi fupi na pembeni kukiwa na vichaka vya miti, huku yakionekana magunia meupe yenye mistari myekundu yaliyojaa viazi ndani yake na kufunikwa kwa juu na kushonwa kwa kamba. Huku kando kukiwa na viazi vilivyo chini, na magunia mengine yakiendelea kupakiwa viazi hivi.

Sehemu ya banda la kilimo cha uzalishaji wa mazao ya biashara aina ya nyanya, zikiwa zimepandwa katika mabunia meupe yenye mistari ya bluu bahari, na nyanya hizo zikiwa zimefungiwa kamba na kuvutwa juu, huku nyingine zikiwa zimeiva na nyingine zikionekana kuwa mbichi.

Sehemu ya wazi iliyo na zao la biashara aina ya mananasi, yaliyopangwa chini na huku wakionekana watu kwa mbali, na huku akionekana mtu mmoja aliyeinama akiendelea kupanga mananasi hayo.

Sehemu yenye shamba kubwa lililo na miti ya matunda, iliyofungwa katika miti mikavu na kutambaa kwenda juu, huku ikiwa imepamba matunda yaliyo na rangi ya kijani, na huku akionekana mwanamke aliyefunga kutambaa kichwani na kuvaa koti jeusi huku akiwa ameshika baadhi ya mti wa matunda hayo.

Sehemu ya wazi iliyo na matenga ya mazao ya biashara aina ya pilipili hoho zilizojazwa katika matenga hayo, huku zikiwa zimepangwa kwenye mistari na kando wakionekana wanawake waliosimama kando ya matenga hayo madogo.

Sehemu ya wazi ililo na shamba lenye kilimo cha mazao ya biadhara aina ya vitunguu. Huku wakionekana watu wakishika vitunguu hivyo ndani ya mfuko mkubwa wenye rangi nyeupe na mstari mwekundu, na kando kukiwa na gunia kubwa lenye rangi nyekundu lililopakiwa vitunguu.

Sehemu ya wazi iliyo na vichanja vilivyo na zao la biashara aina ya mibuni iliyoiva na kuwekwa katika vichanja hivyo, huku kando kukiwa na miti midogo iliyowazunguka na huku wakionekana watu waliobeba vyombo kichwani vyeusi vilivyojaa mibuni na wengine wakimwaga katika vichanja hivyo.

Sehemu ya shamba lililo na mazao ya biashara aina ya ndizi, huku ikionekana migomba iliyopandwa katika shamba kwa mistari na huku baadhi ya migomba hiyo ikiwa na mikungu ya ndizi iliyoshikiliwa kwa miti, na huku akionekana mtu aliyeshika baadhi ya mkungu uliokatwa.

Sehemu ya shamba lililo na miti ya matunda ya biashara aina ya maembe yenye rangi ya zambarau, na huku wakionekana wanaume wawili mmoja akiwa na shati jeupe na mwingine fulana yenye rangi nyeusi, huku wakiwa wameshika maembe hayo katika mti.

Shamba lililo na mazao ya biashara aina ya mananasi yakiwa tayari yamekomaa na baadhi yakiwa yamekatwa na kuwekwa kando ya shamba hilo, huku kukiwa na vikapu vyenye rangi ya bluu vikiwa vimejazwa mananasi hayo na huku akionekana kijana kunyanyua moja ya vyombo hivyo.

Sehemu ya wazi iliyo na banda kubwa lililotengenezwa kwa miti mikavu, na huku yakionekana mazao ya biashara aina ya mahindi yakiwa bado katika majani yake, na kuning'nizwa katika miti iliyokuwa katika banda hilo.

Sehemu ya wazi iliyo na shamba lililo na vitunguu maji vilivyovunwa na kukatwa majani ya kijani yakiwa yametupwa kando, na sehemu hiyo ya katikati kukiwa na mipira mitatu myembamba iliyokuwa ikimwagilia vitunguu hivyo.

Shamba kubwa la mazao ya biashara aina ya mipapai, yakiwa yamepandwa katika mashimo yaliyo katika mistari, na huku ikionekana baadhi ya mipapai iliyo na mapapai mabichi, na mtu aliyechuchumaa akiwa ameshika mapapai katika mikono yake.

Sehemu ya shamba lililo katika muinuko na huku yakionekana mazao ya biashara aina ya vitunguu maji vyenye rangi nyekundu vilivyovunwa na kuwekwa katika rundo, huku akionekana vijana walioinama wakichambua vitunguu hivyo na wengine wakiwa wamesimama.

Shamba lililo na mazao ya biashara yaliyopandwa mboga mboga zilizo na rangi ya kijani zikiwa zimepandwa katika eneo la wazi la shamba kwa mistari na huku katikati ya kila msitari kukiwa na mipira mieusi ya maji kwa ajili ya umwagiliaji, na pembezoni mwa shamba hilo kukiwa na miti michache mikubwa.

Sehemu ya banda lililopandwa mazao ya biashara aina ya pilipili zilizopandwa katika matuta yaliyofunikwa na makaratasi ya plastiki yenye rangi nyeupe na huku yakitobolewa juu na mimea hiyo yenye pilipili ikiwa zimeiva na nyingine mibichi.

Sehemu ndogo ya shamba lililolimwa, huku likiwa limepandwa mazao ya biashara aina ya nyanya zilizofungwa kamba kwenye miti, na kando kukiwa na mipira myembamba yenye rangi ya bluu kwa ajili ya umwagiliaji wa nyanya hizo zilizopandwa na kuonekana bado mbichi.

Sehemu ya shamba lililo na mazao ya biashara aina ya mananasi yakiwa tayari shambani, huku shamba hilo likiwa limezungukwa na vichaka vya miti mikubwa na chini kukiwa na nyasi chache zilizo kauka.

Sehemu ya wazi iliyo na zao la biashara aina ya vitunguu maji, vikiwa vimerundikwa katika rundo kubwa, na kando ya rundo hilo kukiwa na miti mifupi iliyo na majani ya kijani. na huku akionekana mtu aliyeshika tenga kubwa akimimina baadhi ya vitunguu juu ya lundo hilo kubwa.

Sehemu ya shamba kubwa lililo na mazao ya biashara aina ya viazi mviringo, vilivyo tayari vimevunwa kutoka shambani, na huku wakionekana watu walio na ndoo za plastiki nyeusi, wakijaza viazi hivyo katika ndoo hizo.

Sehemu ya shamba iliyo na mazao ya mbogamboga huku likiwa limezungukwa na vichaka vya nyasi za kijani na miti michache, huku akionekana mwanamke aliyebeba tenga kubwa la plastiki lenye rangi ya njano lililojaa mboga za majani.

Shamba lililo na mazao ya biashara aina ya mahindi yaliyokomaa shambani, na huku chini ya shamba hilo kukiwa na nyasi fupi chache, na akionekana mtu aliyevaa suruali ya bluu bahari na flana ya kijivu, huku akiwa ameshika moja ya mhindi huo.

Shamba kubwa, lililo na mazao ya biashara aina ya matunda ya mipapai, huku yakiwa yamepandwa katika mashimo makubwa kwa mistari, na yakionekana kuwa na mapapai yaliyojaa kwenye miti hiyo yakiwa mabichi.

Shamba lililo na mazao ya biashara aina ya migomba, iliyopandwa kando ya nyumba kubwa huku chini ikiwa na nyasi fupi za kijani, huku baadhi ya migomba hiyo ikiwa tayari na mikungu ya ndizi.

Sehemu ya shamba lililo na mazao ya biashara aina ya nyanya ikiwa imepandwa shambani na kufungwa kamba na kuning'inizwa katika miti mikavu iliyowekwa katika shamba hilo na chini kukiwa na mipira mimbamba kwa ajili ya umwagiliaji, na huku wakionekana wanaume wawili waliovaa kofia wakiwa wamechuchumaa na kushika mche wa nyanya.

Shamba lililo na mazao ya biashara aina ya nyanya yakiwa bado shambani, zimepandwa katika mistari na kando kufungiwa mipira miembamba yenye rangi nyeusi kwa ajili ya umwagiliaji, na huku baadhi ya nyanya hizo zikiwa zimefungwa katika miti mirefu mikavu.

Shamba lililo na mazao ya biashara aina ya viazi mviringo, vilivyo shambani na baadhi vikiwa tayari vimevunwa na kuwekwa kando na huku akionekana mwanamke aliefunga kitambaa kichwani akiwa ameinama akiendelea kuvuna viazi hivyo.

Eneo la shamba lililo na mazao aina ya mbogamboga, zikiwa zimepandwa katika matuta, na huku kando kukiwa na miti iliyo na matunda, na sehemu ya pembeni kukiwa na nyasi fupi zilizozunguka shamba hilo.

Sehemu ya wazi, iliyo na vichanja vilivyolundikwa zao la biashara aina ya mibuni ikiwa tayari imeiva yenye rangi nyekundu na huku wakionekana watu wanawake kwa wanaume waliyobeba maplastiki makubwa yenye rangi nyeusi yaliyojaa mibuni na kumwaga katika vichanja hivyo.

Sehemu ya banda, lililo na mazao ya biashara, aina ya mibuni iliyoiva myekundu, ikiwa imevunwa na kuwekwa ndani ya maturubai chini, huku wakionekana watu waliokaa pembeni ya mibuni hiyo, wakiwa wanachambua na kando kukiwa kumezungukwa na vichaka vya miti.

Shamba kubwa lililo na mazao ya biashara aina ya mipapai, iliyopandwa katika mistari na chini ukionekana udongo na baadhi ya matawi ya mipapai hiyo ikiwa ipo chini, na mipapai hiyo ikiwa imepamba mapapai yaliyo na rangi ya kijani, na akionekana mtu mwenye fulana nyekundu akichuma papai lililoiva.

Shamba lililo na mazao ya biashara aina ya vitunguu maji vyenye rangi nyekundu, vikiwa tayari vimevunwa na kulazwa kando ya matuta hayo, huku baadhi vikiwa bado na majani juu ya matuta na katikati ukionekana mpira wa kumwagilia wenye rangi nyeusi.

Sehemu ya shamba lililo na mazao ya biashara aina ya viazi vitamu, vilivyovunwa tayari na kulundikwa katika lundo kubwa na kando vikionekana vichaka vya miti ya kijani na juu ya lundo hilo la viazi, wakionekana wanaume watatu, wawili wakiwa pembeni wameinama na mmoja, akiwa amesimama katika viazi.

Sehemu ya wazi iliyo na ardhi na pembeni kukiwa na watu waliotandika mifuko yenye rangi nyeupe, na juu yake kukiwa na zao aina ya mibuni iliyoiva na kando kukionekana na vichaka ya miti ya kijani, na watu hawa wakiwa na ndoo nyeupe pembeni wakichambua mibuni hiyo.

Sehemu ya shamba kubwa lililo na mazao ya biashara aina ya vitunguu maji vyakundu, vilivyovunwa tayari katika shamba hilo na kurudikwa katika mistari, na huku katikati ya shamba kukionekana magunia yenye rangi nyekundu iliyojazwa vitunguu, huku kukiwa na mipira membamba ya maji iliyopita katika matuta hayo.

Shamba kubwa lililo na mazao ya biashara aina ya nyanya, zikiwa bado shambani ,zimepandwa katika matuta na kuwekewa miti mikavu na zikiwa zimefungwa kamba katika miti hiyo, na huku akionekana mwanaume aliyevaa nguo nyeusi na kofia kichwani, akiwa ameshika baadhi ya mti huo wa nyanya.

Sehemu ya shamba lililo na mazao ya biashara aina ya mibuni. Ikiwa shambani yenye rangi ya kijani na katika miti hiyo ya mibuni zikionekana, mibuni iliyoiva yenye rangi nyekundu na mingine ikiwa mibichi yenye rangi ya kijani, na huku wakionekana wanawake wawili wanaochuma migubuni hiyo.

Shamba lililo na mazao ya biashara aina ya migomba iliyopandwa katika shamba lililo na nyasi fupi, na huku ikionekana migomba hiyo baadhi ikiwa imetoa mikungu ya ndizi ikiwa imening'inia; ndizi zikiwa bado mbichi zenye rangi ya kijani.

Sehemu ya wazi kando ya shamba kubwa kukiwa na mazao ya biashara aina ya vitunguu maji vyekundu vilivyo rundikwa na huku, akionekana wanawake walioinama na wengine wamechuchumaa wakiwa na vyombo vyenye rangi nyekundu na njano wakipakia vitunguu hivyo.

Sehemu ya wazi iliyo na mazao ya biashara aina ya mibuni, ikiwa katika magunia meupe na kando kukiwa na maplastiki meusi ya kupimia mibuni hiyo na huku akionekana mwanamke aliyekaa chini akijaza mibuni katika tenga kubwa.

Sehemu ya shamba, lililo na mazao ya biashara aina ya nyanya na mbogamboga, na huku ikionekana baadhi ya miche ya nyanya iliyofungwa kamba na kuning'inizwa katika miti iliyochomekwa pembeni, na huku kando ya shamba hilo kukiwa na vichaka vya miti midogo.

Sehemu ya shamba lililo na mimea ya mazao ya biashara yaliyopandwa katika matuta yenye rangi ya kijani na huku katika matuta hayo, kukiwa na mipira meusi membamba, kwa ajili ya umwagiliaji na huku akionekana mwanaume aliyevaa fulana nyeusi akiwa ameshika baadhi ya mimea hiyo.

Sehemu ya wazi iliyo na shamba lililovunwa mazao ya biashara aina ya viazi mviringo, na kurundikwa kando ya shamba hilo na huku wakionekana watu walio na mifuko mbalimbali yenye rangi nyeupe na kijani wakiendelea kupakia viazi hivyo katika mifuko.

Sehemu ya shamba kubwa lililozungukwa na miti michache midogo, iliyo na majani machache ya rangi ya kijani na huku kukiwa na matuta yaliyopandwa mimea aina ya vitunguu, na huku kukiwa na matuta mengine yenye mbogamboga na kando kukiwa na mipira meusi miembamba kwa ajili ya umwagiliaji.

Sehemu ya shamba lililo na mimea ya nyanya iliyofungwa kwa kamba na kuning’inizwa juu huku ikiwa, nyanya hizo zimepandwa ndani ya mifuko myeupe yenye mistari ya bluu na baadhi ya nyanya zikiwa mbichi na zingine zikiwa tayari zimeiva.

Miche ya Mimea iliyopandwa katika visanduku vidogo vilivyo na udongo na miche hiyo ikiwa tayari imetoa majani, na huku ikiwa imegawiwa katika visanduku vidogovidogo vyenye rangi nyeusi.

Shamba kubwa lolilo na mazao ya biashara aina ya mapapai, yaliyopandwa kwa mstari na huku katikati kukiwa na vibarabara vilivyo na udongo, na kando yakionekana mapapai yaliyoiva na baadhi yakiwa yamedondoka chini.

Sehemu kubwa ya shamba lililo na uwazi ulio na nyasi fupi za kijani na sehemu ya pembeni kukiwa na miti michache na vichaka, na katikati ya uwazi huo kukiwa na rundo kubwa la viazi vitamu huku kando kukiwa na makasha ya rangi ya bluu na kijani na watu waliolizunguka rundo hilo wakipakia viazi.

Shamba kubwa lililo na mazao ya biashara aina ya mipapai iliyopandwa katika mistari na chini ya ardhi kukiwa na nyasi fupi za kijani, na huku miti hiyo ikiwa na mapapai yanayoning'inia yakiwa na rangi ya kijani.

Sehemu yenye shamba iliyo na mazao ya umwagiliaji aina ya nyanya, zilizopandwa katika mifuko na udongo na huku zikiwa zimefungiwa miti na kamba, na nyanya hizo zikiwa zimeiva na baadhi mbichi, na huku akionekana mwanaume aliyeinama akichuma nyanya hizo.

Sehemu ya banda kubwa lililoezekwa kwa vitambaa vyeupe, na kushikiliwa na nguzo za chuma na katikati kukiwa na nguzo kubwa zilizoshikilia banda hilo, na ndani kukiwa na matuta yaliyopangwa na kupandwa mimea ya kijani, iliyowekwa katika mistari na katika kila mstari kukiwa na mipira ya maji.

Banda kubwa la kilimo lililowezekwa kwa nyavu nyeusi na kushikiliwa na vyuma vyeusi, na ndani kukiwa na mimea iliyopandwa katika mifuko yenye rangi nyeupe, na huku katikati kukiwa na kibarabara kidogo na akionekana mtu aliyesimama katika kibarabara hicho.

Chumba kilicho na Kuta nyeupe na kukiwa na meza ya rangi ya maziwa, na juu ya meza hiyo kukiwa na vikopo vyeusi vilivyopandwa mbegu za mimea ambavyo kukiwa na mimea ndani yake iliyo toa majani ya rangi ya kijani.

Sehemu ya banda lililotengenezwa kwa maturubai meupe, na kushikiliwa na miti na ndani kukiwa na mimea iliyopandwa ya rangi ya kijani, kwa mstari na katikati kukiwa na bomba pana, lililounganishwa na vibomba vidogo kwa ajili ya umwagiliaji.

Sehemu ya shamba lililo na mazao ya biashara aina ya nyanya zikiwa zimepandwa katika shamba kwa mistari, huku zikiwa zimefungiwa kamba na kuning'inizwa juu na huku zikionekana nyanya hizo baadhi zikiwa zimeiva na nyingine mbichi, na akionekana mtu alievaa shati la rangi ya kijivu akichuma nyanya.

Sehemu ya banda, lililopandwa miche ya mazao yaliyopandwa katika udongo mweusi, na kuzungukwa na watu waliochuchumaa na wengine kuinama, huku wakiendelea kupanda miche hiyo katika udongo.

Shamba kubwa lililo na matikiti maji yaliyo tayari yamekomaa, na baadhi ya kiwa bado yako shambani na mbele akionekana mwanaume aliyevaa fulana nyeupe huku akiwa na matikiti mawili makubwa mbele yake na moja akiwa amelikata kipande na kushika katika mikono yake.

Banda kubwa la kilimo lililoezekwa kwa maturubai na kufungwa miti na vyuma, na ndani kukiwa na ardhi iliyo na miche ya mimea mbalimbali iliyopandwa katika vitalu, huku sehemu nyingine ikionekana udongo usiokuwa na miche.

Sehwmu ya wazi iliyo na banda dogo lililozungukwa na miti na juu kukiwa na kitalu kicho na udongo na matuta vidogo, na huku wakionekana watu wanne baadhi wakiwa wameshika paketi ndogo nyeupe zilizo na mbegu, huku wakipanda katika vimistari katika matuta hayo.

Sehemu ya wazi iliyo na banda lililotengenezwa vichanja na kukiwa na mifuko iliyopandwa mimea ya kijani mifuko meupe na meusi, ndani ikiwa na baadhi ya miche na akionekana mtu aliyevaa fulana nyekundu na suruali nyeusi akimwagilia mimea hiyo.

Banda kubwa la kilimo, kilicho na miche iliyopandwa katika mifuko meupe na kando kukiwa na mashine kwa ajili ya kilimo iliyo na rangi nyeupe na mipira meusi, na banda hilo likiwa limefunikwa kwa maturubai yenye nyavu yenye rangi nyeupe na kushikiliwa na vyuma vidogo.

Shamba kubwa lilio na udongo uliochanganikana na nyasi kavu, na ndani ya shamba hilo kukiwa na trekta kubwa lenye rangi nyekundu. Huku kando kukiwa na vyuma vilivyoshushwa chini katika ardhi hiyo, vikiwa vinalima kwenye shamba hilo.

Mashine ya kilimo ikiwa katika uchumba huku ikiwa imepanda mimea katika nyumba yenye maundu yenye rangi nyeupe na mmea wa kijani, huku ikiwa imewekwa katika vichanja na pembeni kukiwa na baadhi ya mabomba yaliofungwa kwa plastiki nyeupe na rangi ya bluu.

Sehemu ya wazi iliyozungukwa na miti ya kijani michache, na huku kukiwa na sehemu kubwa yenye udongo uliolimwa na mashine ya kulimia aina ya trekta yenye rangi nyekundu na kando ambako sehemu haijalimwa kukiwa na matuta mawili; na huku akionekana mtu akiendesha chombo hicho.

Sehemu ya wazi iliyo na uwanja mkubwa yenye nyasi fupi, na kando kukiwa kumezungukwa na vichaka vya miti mikubwa yenye rangi ya kijani. Nakatika sehemu hiyo iliyo wazi inaonekana mashine yenye rangi ya njano ikiwa inafyeka majani katika uwazi huu.

Sehemu ya wazi iliyo na shamba kubwa lililolimwa tayari ukionekana udongo usiokuwa na nyasi na huku ikionekana mashine hiyo aina ya trekta, ikiwa imefunga jembe lenye rangi nyekundu likiwa linaendelea kulima katika shamba hilo.

Banda kubwa lililofunikwa na kuezekwa huku ndani kukiwa na mimea iliyopandwa katika mashine na sehemu ya chini kukiwa na mabomba madogo yenye rangi nyeupe na katikati kukiwa na mashine kubwa iliyo kati ya mistari ya mimea hiyo.

Mashine ndogo ya kilimo iliyo na rangi nyekundu na nyeusi, huku ikiwa katika shamba lililolimwa nusu na sehemu ya shamba hilo kukiwa bado na nyasi fupi za kijani, na huku mashine hiyo ikiendelea kulima katika shamba hilo.

Sehemu ya shamba lililozungukwa na miti mikubwa ya kijani na huku katika shamba hilo kukiwa na mashine aina ya trekta, lenye rangi ya karoti na huku kukiwa na mtu aliyepanda katika trekta hilo, akiwa anaendesha na huku akiwa tayari analima katika shamba hilo.

Sehemu ya shamba kukiwa na mshine ya kilimo iliyo na rangi nyekundu na huku akionekana mtu aliyepanda juu ya mashine hiyo, akiwa ameshika baadhi ya kifaa katika mashine na huku akiendelea kulima, na kando kukiwa na shamba lililo na nyasi fupi na miti mikubwa.

Mimea inayotumia maji bila udongo ikiwa imepandwa katika mabomba mapana yenye rangi nyeupe, yakiwa na matundu juu yake na mimea hiyo, ikiwa imepandikizwa katika matundu hayo na juu kukiwa kumefungwa mashine kwaajili ya mazao hayo iliyowashwa taa ndani yake.

Shamba lililolimwa huku katikati ya shamba hilo kukiwa na mashine ya kulimia aina ya trekta iliyo funga jembe nyuma lenye rangi nyekundu. Huku likiwa limeshusha vyuma vyenye rangi nyeusi vikiwa vinalima katika shamba hilo.

Sehemu ya wazi eneo la shamba kubwa ndilo limwa hukufikionekana mashine ya kulimia aina ya trekta lenye rangi nyekundu lililofunikwa turubai la kijani juu sehemu ya mbele, na sehemu ya nyuma kukiwa na chuma kilicho na kiti na akionekana mtu aliyekaa sehemu hiyo ya nyuma akiendelea kulima.

Chumba kilicho na mashine ya kilimo, huku ndani kukiwa na mimea iliyopandwa yenye rangi ya kijani, na chumba hicho kikiwa na mashine mbalimbali na vyuma, na sehemu ya juu ya dari kukiwa na rangi ya kijani na nyeupe na huku pembeni kukiwa na mabomba ya maji yaliyopita.

Banda kubwa, lililowezekwa kwa vyuma, huku likiwa na mashine za kilimo zenye rangi ya bluu na nyeusi, na ndani yake kukiwa na makasha makubwa meusi, yaliyopandwa mimea iliyofungwa kamba na kuning’inizwa katika vyuma hivyo.

Sehemu ya banda kubwa lililoezekwa na kufunikwa juu, na kando kukiwa na mashine ya umwagiliaji, iliyofungwa na vimipira vidogo na sehemu ya ndani kukionekana mimea yenye rangi ya kijani, iliyotambaa katika vichanja hivyo vya miti.

Mashine ya kilimo ikiwa shambani katika shamba kubwa, huku ikiwa inasukumwa na mwanaume aliyevaa koti jeupe na kofia nyeusi kichwani akiwa ameshika mashine hiyo akiisukuma katika shamba lililolimwa, na kando kukiwa na sehemu ambayo haijalimwa iliyo na nyasi fupi za kijani.

Sehemu ya wazi ya ardhi iliyo na nyasi fupi za kijani na nyingine zikiwa zimekauka, na katikati kukiwa na mashine ya kilimo iliyo na rangi ya njano na matairi madogo meusi na huku ikiwa na vyuma pembeni ikiwa imesimama katikati ya shamba hilo.

Banda kubwa la uzalishaji wa miche lililofungwa juu na mashine za umwagiliaji za kilimo na sehemu ya chini kukiwa na miche midogo, iliyopandwa katika viboksi vidogo vyeusi na huku juu kukiwa na mashine inayomwaga maji kumwagilia miche hiyo.

Sehemu ya chumba, kilicho na mashine ya umwagiliaji na huku ikionekana mimea midogo iliyopandwa juu ya chombo kilicho na vyuma, chenye rangi ya kijivu na huku juu kukiwa na vyuma vilivyofungwa vilivyo na mabomba kwa ajili ya umwagiliaji.

Sehemu ya ardhi iliyo wazi, iliyo na miti michache na vichaka pembeni, na katikati kukiwa na shamba kubwa lililolimwa, na ikionekana mashine ya kulimia yenye rangi nyekundu na vyuma vya kushikia vyenye rangi nyeusi.

Sehemu ya wazi iliyo na chombo kilicho na kioo na mfuniko mweusi kwa juu, na ndani kukiwa na maji na samaki wanaofugwa katika maji hayo, huku wakiwa na rangi mbalimbali rangi ya karoti, nyekundu, wakionekana katika kioo hicho.

Mabwawa ya kufugia samaki, yaliyotengenezwa katika vijaruba vidogo na juu yakifunikwa na nyavu zenye rangi ya kijani, na kando ya mabwawa hayo kukiwa na nyasi fupi na miti zilizozunguka katika mabwawa hayo.

Sehemu kubwa iliyo na banda kubwa lililo na mabwawa ya kufugia samaki yakiwa yamegawiwa katika vyumba vilivyowekwa katika maboksi makubwa, na huku kukiwa na maji ndani ya maboksi hayo makubwa na wakionekana samaki wanaoelea juu katika baadhi ya mabwawa hayo.

Sehemu ya wazi iliyo na mabwawa ya kufugia samaki, yaliyotengenezwa kwa kuta za simenti huku yakiwa yamegawiwa katika vyumba na katika kila chumba kukiwa na maji na ndani wakionekana samaki wadogo.

Bwawa kubwa la ufugaji wa samaki lililosakafiwa kwa simenti, na pembeni kukiwa na vyuma vilivyoshikilia simenti hiyo na ndani kukiwa na maji. Huku wakionekana samaki na baadhi ya mabomba yakiwa yameingia katika bwawa hilo.

Bwawa la uzalishaji wa samaki lililosakafiwa kwa kuta zenye simenti, na kufungwa mabomba mbalimbali, na huku likiwa na maji na ndani ya maji hayo wakionekana samaki wengi wadogo, na pembeni kukiwa na bomba kubwa lililosimama.

Sehemu ya msitu ulio na vichaka vikubwa vyenye miti midogo na mikubwa yenye rangi ya kijani, na katikati ya msitu huo kukiwa na njia nyembamba ya wapita kwa miguu, iliyo na udongo wenye rangi ya kahawia.

Sehemu ya msitu iliyo na miti mikubwa na midogo yenye majani ya kijani, na chini kukiwa na nyasi fupi za kijani na sehemu ya wazi iliyo na udongo ukionyesha alama ya mshale iliyochorwa kwa rangi nyeupe ikielekeza njia.

Sehemu ya wazi, iliyo na shamba la miti iliyopandwa katika vimifuko vidogo vyeusi na kuwekwa katika mistari na huku akionekana mtu aliyeshika mpira wa maji, huku akiwa anamwagilia miti hiyo na kando zikionekana nyumba upande wa pembeni na miti mikubwa.

Sehemu ya wazi iliyo na miche ya miti, na huku kando kukionekana miti mikubwa yenye majani ya kijani, na mbele ya uwazi huo kukiwa na vimifuko vidogo vyeusi vyenye udongo vikiwa havina miti, na baadhi vikiwa tayari na miche ya miti iliyopandikizwa.

Sehemu ya wazi iliyo na miche ya miti ya misitu iliyokando ya kichaka kikubwa cha miti, na huku miche hiyo ikiwa imepandwa ndani ya mifuko mipana yenye rangi nyeupe na kando kukiwa na mpira wa kumwagilia uliolala chini.

Sehemu ya msitu iliyo na miinuko na milima midogo kwa mbali na huku kando kukiwa na njia ya wapita kwa miguu na wakionekana watu waliovaa nguo nyekundu na mwanafunzi aliyebeba begi mgongoni akiwa anapita katika njia hiyo.

Sehemu ya wazi iliyo na miche ya miti huku ikionekana imepandwa katika vimifuko vyeusi na kando kukiwa na nyumba, na katikati ya miti hiyo akionekana mwanamume aliyeshika mpira wa maji, huku akimwagilia miche hiyo ya miti.

Sehemu ya msitu mkubwa ulio na miti mikubwa yenye rangi ya kijani, na sehemu ikionekana barabara ndogo iliyo na daraja kubwa lenye kingo za chuma, na chini ya daraja hilo ikionekana mto ulio na maji machafu na mawe ndani.

Sehemu ya wazi iliyo na banda lililoezekwa kwa kushikiliwa na nguzo za rangi ya bluu bahari na chini kukiwa na miche ya miti, iliyopandwa katika mifuko vidogo yenye rangi nyeusi vilivyo na udongo ndani yake kwa kando kukionekana na vichaka.

Sehemu ya misitu iliyo na miti mikubwa michache, na sehemu ikiwa na nyasi fupi na huku sehemu ya katikati ya msitu huu kukiwa na bwawa la maji lililo na nyasi zilizoota ndani yake.

Sehemu ya uwanja iliyo na nyasi fupi na pembeni zikionekana nguzo za umeme na watu ambao wamesimama wamevaa nguo za kijivu wakiwa wameshika koleo na huku wakipanda mti.

Sehemu ya wazi iliyozungukwa na vichaka vya nyasi zilizokauka na miti michache yenye rangi ya kijani na sehemu ya katikati kukiwa na vitalu vya miti huku vikiwa vimepandwa katika vimifuko vyeusi vyenye udongo na huku akionekana mwanaume aliyevaa fulana ya kijani akiwa amesimama.

Banda kubwa lililoezekwa kwa wavu na kushikiliwa na mbao, na miti mikavu na ndani kukiwa na vimifuko vyeusi vilivyo na miche ya miti na huku akionekana mbaba aliyechuchumaa, na mama aliyevaa tisheti ya kijani, huku akishika mkono wa baba huyo na mwingine akiendelea kumwagilia miche hiyo.

Sehemu ya msitu ulio na miti mikubwa yenye rangi ya kijani na vichaka vidogo vyenye miti yenye rangi ya kijani, na sehemu ya ardhi iliyo na udongo mwekundu, na huku kukionekana barabara inayopita ndogo.

Banda lililo na mimea inayotumia maji bila udongo ikiwa imepandwa katika mabomba mapana yenye rangi nyeupe yaliyo na matundu juu, na yakiwa yamefungwa juu yakining'inia na huku sehemu ya chini kukiwa na makasha makubwa ya plastiki meusi yaliyopandwa mimea.

Chumba kilicho na miche ya mimea inayotumia maji bila udongo iliyopandwa katika mabomba mapana yenye rangi nyeupe yaliyo na matundu katikati, na miche hiyo ikiwa imepandwa katika matundu hayo, huku yakiwa yameshikiliwa na vyuma, na kando kikionekana chombo cha plastiki chenye rangi nyekundu.

Sehemu ya wazi iliyo na mimea inayotumia maji bila udongo ikiwa imepandwa katika mabomba mapana yenye rangi nyeupe yaliyo na matundu juu, na huku mimea hiyo ikiwa imening'inia na huku kando kukiwa na miti na mimea mingine midogo.

Banda kubwa la uzalishaji wa mimea inayotumia maji bila udongo, ikiwa imepandwa katika mabomba mapana meupe yaliyo na matundu. Na sehemu ya mwisho ya mabomba hayo kukiwa na vifuniko vya rangi ya kijivu, na huku mabomba hayo yenye mimea yakiwa yamefungwa juu ya vyuma.

Sehemu ya banda kubwa lililo na mimea inayotumia maji bila udongo huku, likionekana bomba kubwa pana lililosimamishwa likiwa pembeni na matunda yaliyo na makasha meusi yaliyopandwa mimea ndani yake.

Sehemu ya wazi iliyo na chombo kikubwa cha plastiki chenye rangi nyeusi na mfuniko mkubwa wa rangi ya njano, ulio na matundu juu. Na baadhi ya matundu kukiwa na mimea ya kijani iliyoota na kuning’inia chini na baadhi ya matundu kukiwa na mpira mwembamba wenye rangi nyeupe uliotokeza nje.

Chumba kilicho na mimea ya umwagiliaji unaotumia maji bila udongo, huku likionekana bomba kubwa refu lenye rangi nyeupe, lililo na matundu makubwa na katika matundu hayo kukiwa na mimea yenye rangi ya kijani, iliyooteshwa katika matundu hayo, na bomba hilo likiwa katika beseni kubwa la bluu.

Banda lililo na mazao ya umwagiliaji yanayotumia maji bila udongo ikiwa limeezekwa kwa vyuma, na huku mimea hiyo ikionekana ikiwa imepandwa katika mabomba napana yenye rangi nyeupe na huku yakiwa yamening'inizwa katika paa hiyo.

Chumba kilicho na mimea inayotumia maji bila udongo ikiwa imepandwa katika mabomba meupe mapana yenye matundu, na huku chini ikiwa imeshikiliwa na vichanja vyenye vyuma na sehemu ya chini kukionekana udongo, na huku kukiwa na mipira yenye rangi nyekundu na nyeusi.

Sehemu ya banda lililo na kilimo cha umwagiliaji, kinachotumia maji bila udongo, kukiwa na mashine zilizofungwa tayari kwa ajili ya kilimo hicho. Na huku kando kukionekana kiboksi kikubwa chenye rangi nyeusi na mabomba mengine yakiwa yamefungwa katika mistari.

Banda lililo na mimea inayotumia maji bila udongo ikiwa imepandwa katika mabomba mapana yaliyo juu ya kichanja, na mimea hiyo ikiwa katika matundu. Na huku ikionekana baadhi ya mabomba yakielekezwa katika ndoo kubwa yenye rangi nyeusi na mfuniko wa njano.

Sehemu ya banda la kilimo cha mimea inayotumia maji bila udongo, ikiwa imepandwa katika bomba kubwa pana lenye rangi nyeupe lililo na matundu juu, na huku sehemu ya chini ikionekana mizizi ya mimea hiyo ikining'inia.

Sehemu ya wazi iliyo na msitu wenye miti mikubwa ya kijani na kando kukiwa na sehemu iliyo na nyasi fupi na kichanja cha mbao kilicho na beseni jeusi juu, lililo na mimea ya kijani na huku ukiwa na mpira mwembamba wa maji uliyoelekezwa katika chombo kingine kwa chini.

Sehemu ya chumba kilicho na kilimo kinachotumia maji bila udongo, kukiwa na mimea iliyopandwa katika mabomba makubwa meupe yaliyo na matundu, yaliyopangwa katika mistari yakiwa yamefungwa juu ya vyuma vingine, na huku kukiwa na mipira midogo inayotoa maji, katika mabomba hayo yenye mimea.

Ndani ya banda lililo na miche ya kilimo inayotumia maji bila udongo, ikiwa imepandwa katika chombo chenye rangi ya bluu bahari kilicho na matundu yenye rangi nyeusi na huku baadhi ya matundu yakiwa hayana mimea.

Banda lililo na mimea inayotumia maji bila udongo ikiwa imepandwa katika mabomba yenye rangi nyeupe yaliyo na matundu katikati na huku yakiwa pembeni yameshikiliwa na vyuma, sehemu ya juu kukiwa na mimea mingine iliyopandwa katika mabomba hayo mapana.

Bomba kubwa lililopandwa mimea inayotumia maji bila udongo likiwa limetobolewa pembeni na mimea hiyo ikionekana kwa ndani, sehemu za pembeni na huku kando kukiwa na mashine yenye rangi nyeupe na rangi ya bluu bahari.

Sehemu ya banda lililo na mimea inayotumia maji bila udongo, iliyopandwa katika vyuma vikubwa vilivyo na matundu, huku mimea hiyo ikiwa imepandwa sehemu ya juu na kushikiliwa na nguzo kubwa yenye rangi nyeupe.

Sehemu kubwa ya shamba ikiwa inayo tumia maji bila udongo, ikiwa imepandwa katika mabomba mapana yenye rangi nyeupe na matundu juu. Huku mimea hiyo ikiwa imepandwa katika matundu hayo yaliyofungwa juu ya kichanja.

Sehemu ya ndani lililo na majani yanayotumia maji bila udongo, yakiwa yamepandwa ndani ya mabeseni makubwa ya rangi nyeusi sita, na mimea hiyo yenye rangi ya kijani ikiwa ndani ya mabeseni hayo.

Sehemu ya banda, lililo na mimea inayotumia maji bila udongo, ikiwa imepandwa katika chombo kikubwa cha plastiki chenye rangi ya karoti, na juu mfuniko mweupe ulio na matundu na huku katika matundu hayo ya mfuniko ikionekana mizizi iliyoingia katika plastiki hilo lililo na maji.

Mazao yanayotumia maji bila udongo yakiwa yamepandwa katika vyuma maalumu vilivyo na rangi nyeupe na matundu juu, huku mimea hiyo ikiwa katika matundu hayo akining'inia, na yakiwa yamefungwa juu ya vyuma vingine.

Sehemu ya banda kubwa lililoezekwa kwa maturubai meupe na juu kukiwa kumefungwa nyavu na kushikiliwa na vyuma, na ndani ya banda hilo kukiwa na vichanja vilivyofungiwa mabomba mapana meupe yaliyo na matundu juu na katika matundu hayo, kukiwa na mimea ya kijani iliyopandwa.

Sehemu ya chumba kilicho na miche inayotumia maji bila udongo, ikiwa imepandwa katika bomba pana lenye rangi nyeupe lililo na matundu yenye rangi nyeusi na huku miche hiyo ikiwa ndani ya matundu hayo.

Chumba kilicho na mimea inayotumia maji bila udongo, ikiwa imepandwa katika mabomba mapana manne yaliyo na matundu pembeni na kufunikwa juu na vifuniko vya rangi ya kijivu vilivyoshikiliwa na mabomba madogo meupe; na katika mabomba hayo kukiwa na mimea iliyo katika matundu.

Sehemu ya banda kubwa, lililo enzekwa kwa miti na kuzungushiwa wigo na ndani kukiwa na mimea iliyopandwa kwenye mabomba inayotumia maji bila udongo na huku ikiwa imening'inizwa juu ya vichanja vilivyo shikiliwa kwa mbao.

Sehemu ya banda kubwa lililoezekwa kwa turubai na kushikiliwa na vyuma, na ndani kukiwa na miche ya mazao mbalimbali, iliyopandwa ndani ya banda hilo na kando akionekana mwanaume aliyesimama pembeni ya miche hiyo.

Shamba kubwa lililo na mimea inayotumia maji bila udongo, ikiwa imepandikizwa katika mabomba mapana yaliyo na matundu juu, na katika matundu hayo kukiwa na mimea na huku ikiwa imefungwa katika vyuma vingine kwa juu na chini ukionekana udongo.

Banda kubwa lililoezekwa kwa maturubai na kushikiliwa na vyuma na huku ndani ya banda hilo kubwa la kilimo, kukiwa na miche ya mboga mboga iliyopandwa katika matuta mapana kwa mistari na huku katika kila matuta kukiwa na vibarabara vidogo vya kupita.

Sehemu ya shamba la uzalishaji wa mboga mboga lililopandwa mimea ya kijani katika vitaru, na katika kila kitaru kukiwa na barabara ndogo iliyopita, na huku wakionekana kinamama walioinama shambani wakiendelea kuhudumia mboga hizo.

Chumba cha uzalishaji mazao ya kilimo kilichoezekwa kwa mabati nakushikiliwa na nguzo za chuma na ndani ya chumba hicho, kukiwa na mazao yaliyopandwa aina ya uyoga wenye rangi ya kahawia na huku ukiwa na mti wenye rangi nyeupe.

Sehemu ya banda kubwa la mfugaji wa ng'ombe lililoezekwa kwa mabati, na kushikiliwa na nguzo za chuma na huku ndani ya banda hilo, kukiwa na vyumba vidogovidogo vilivyokatwa na kugawanishwa na vyuma, na huku katika kila chumba kidogo akionekana ng'ombe mwenye rangi nyeusi na mabaka meupe.

Shamba la uzalishaji wa zao la kabeji lililolimwa katika miinuko huku kukionekana kabeji zilizopandwa katika mistari, na shamba hilo likiwa limezungushiwa wigo wa waya na kushikiliwa na miti na nje wa wigo huo kukionekana banda lililoezekwa kwa bati.

Sehemu ya wazi iliyona vichanja vilivyotengenezwa kwa wavu na kushikiliwa na mbao pembeni na huku katika baadhi ya vichanja hivyo kukiwa na mazao aina ya mbegu zilizo na rangi nyeupe zikiwa zimeanikwa katika baadhi ya vichanja.

Shamba kubwa la uzalishaji wa zao la mibuni, ikiwa imepandwa shambani na huku akionekana mtu aliyesimama amefunga kitambaa cheupe na kuvaa blauzi nyeupe, huku akiwa anachuma mibuni ambayo inaonekana imeiva, na mingine ikiwa mibichi yenye rangi ya kijani.

Banda kubwa la ufugaji wa kuku walio na rangi ya kahawia na midomo myekundu wakiwa katika banda lililotengenezwa ikiwa na ufito wa matofali na ndani kukiwa na vyombo vya kulia chakula vikiwa vimening'inizwa katika paa la banda hilo.

Sehemu ya wazi iliyorundikwa vitunguu maji, vilivyozalishwa kutoka shambani, na huku baadhi vikiwa vimeanza kuharibika na huku akionekana mtu amepiga magoti juu ya rundo hilo la vitunguu akiwa anapakia katika mifuko.

Sehemu ya banda kubwa lililofunikwa kwa mabati na pembeni kukiwa na nguzo za vyuma, na huku ndani ya banda hilo kukiwa kumegawiwa katika vyumba vilivyokatwa kwa vyuma; na huku kukiwa na mifugo aina ya ng'ombe wenye rangi nyeusi na mabaka meupe wakiwa wamesimama.

Sehemu ya wazi ililo na shamba la uzalishaji wa kilimo, huku kando kukiwa na miti mifupi na vichaka venye rangi ya kijani na sehemu iliyo wazi, likionekana trekta la rangi nyekundu likiwa limesimama katikati ya shamba hilo.

Sehemu ya shamba la mimea ya chai iliyokatika miinuko na mabonde yaliyopandwa katika viunga, na katikati ya shamba hilo kukiwa na njia zilizopita na kando kukiwa na miti mikubwa yenye rangi ya kijani.

Banda kubwa la ufugaji wa kuku waliotengenezewa banda lililo na bati juu, kando likiwa limezungushiwa mbao na ndani kukiwa na nguzo za miti na kuku hao wakiwa na rangi ya kahawia, midomo myekundu na huku ndani kukiwa na vyombo vya kulishia vilivyonin'inizwa katikati ya banda hilo.

Sehemu ya wazi iliyo na mazao ya kilimo aina ya vitunguu maji vyekundu vilivyorundikwa katika sehemu ya tambarare, na huku kukionekana mtu anayeonekana mguu akiwa ameweka kando ya rundo hilo la vitunguu.

Eneo la wazi lililo na shamba kubwa la uzalishaji wa zao la kabichi zilizopandwa katika matuta makubwa, na kupandwa katika mistari iliyonyooka, na huku zikionekana kabichi hizo kuwa tayari zimekomaa na huku katika kila tuta kukiwa na vimifereji vidogo.

Shamba kubwa lililo na mimea ya kijani iliyopandwa ndani ya banda kubwa, lililoezekwa kwa vitambaa vyeupe aina ya turubai na kushikiliwa na nguzo za vyuma, na ndani kukiwa na miche mikubwa na mingine midogo na huku akionekana mtu aliyevaa shati lekundu na kofia kubwa ya rangi ya kahawia.

Sehemu ya banda lililo na mazao ya uyoga yenye rangi nyeupe iliyooteshwa katika udongo wenye rangi nyeusi, na huku ukiwa umezungushiwa banda lililofunikwa kwa makaratasi meupe.

Sehemu ya shamba kubwa la mahindi yaliyopandwa katika mistari, na chini ukionekana udongo uliopaliliwa na usiokuwa nanyasi na pembezoni mwa shamba hilo inaonekana miti mikubwa iliyo na majani ya kijani.

Banda la uzalishaji wa mazao lililofungiwa maturubai na kushikiliwa na vyuma na ndani kukiwa na mimea ya matunda, iliyoning’inizwa na kutambaa katika baadhi ya vyuma hivyo, huku baadhi kukiwa na matunda yaliyoiva yenye rangi nyekundu.

Banda kubwa la uzalishaji wa mifugo aina ya ng'ombe likiwa limeezekwa kwa mabati na kushikiliwa na nguzo za mbao na huku ndani kukiwa na vyuma vilivyofungwa kuwatenganisha ng'ombe hao, na huku chini kukiwa kumesakafiwa na simenti na ng'ombe wakionekana wenye rangi nyeusi na mabaka meupe.

Shamba kubwa lilio na mazao ya biashara aina ya mananasi yakiwa yamepandwa na huku mimea hiyo, ikiwa tayari imetoa mananasi yaliyo makubwa yenye rangi ya kijani na kando ya shamba hilo kukiwa na miti mikubwa ya kijani.

Sehemu ya wazi iliyo na mabanda ya uzalishaji wa kilimo yaliyofungwa maturubai yenye nyavu nyeupe, na kushikiliwa na vyuma, na huku ndani kukiwa na miche ya kijani inayoonekana, na sehemu ya nje ya mabanda hayo kukiwa na nyasi na udongo.

Banda ka uzalishaji wa mimea, lililofunikwa kwa nyavu nyeupe na kushikiliwa na vyuma, na ndani kukiwa na mimea ya kijani iliyopandwa katika matuta, na kufungiwa kamba zilizofungwa juu ya paa hilo, na huku kando ukionekana ufagio na watu wakiwa wamesimama wakishika baadhi ya mimea hiyo.

Sehemu ya wazi iliyo na mabanda ya kilimo yaliyofunikwa kwa maturabai yenye nyavu nyeupe yakiwa matatu na huku kando yakiwa yamezungukwa na vichaka vya miti yakijani na nyasi fupi.

Shamba la uzalishaji wa mazao ya biashara aina ya nyanya zilizopandwa katika matuta makubwa na sehemu ya katikati kukiwa na mfereji mkubwa na nyanya hizo, zikiwa zimefungiwa kamba katika miti mikavu iliyokatika shamba hilo.

Banda kubwa la uzalishaji wa kuku lilloezekwa kwa vitambaa vyeupe na kushikiliwa na vyuma, na ndani kukiwa na kuku wengi wenye rangi nyeupe na midomo myekundu, na huku kando wakiwa wamefungiwa vyuma vilivyoshikilia vyombo vya chakula.

Banda kubwa lililo na mifugo aina ya ng'ombe, waliofungiwa katika banda lililoezekwa kwa mabati na kugawanyishwa vyumba kwa vyuma na huku ng'ombe hao wakiwa wamefungwa katika vyuma, huku vichwa wakiwa wametoa nje. Ng'ombe hao wakiwa na rangi nyeusi na mabaka meupe.

Banda kubwa la uzalishaji wa mazao ya kilimo iliyowezekwa kwa maturubai meupe, na kushikiliwa na vyuma na ndani kukiwa na matuta yaliyo na mimea ya kijani yaliyopandwa kwa mistari na katika kila tuta kukiwa na vimifereji vilivyo na nyasi kavu.

Banda kubwa lililo na nguzo zilizoshikilia paa, na ndani ya banda hilo kubwa kukiwa na kuku wengi wenye rangi nyeupe na midomo mekundu, wakiwa wamekaa katika banda hilo na huku taa zikiwaka sehemu ya juu.

Shamba la uzalishaji wa mazao ya biashara, likiwa limepandwa mazao ya kabeji na huku ndani ya shamba hilo kukiwa na nyasi, na watu wakionekana walioinama waking’oa nyasi katika kabeji hizo.

Banda kubwa la uzalishaji wa wanyama aina ya nguruwe, wakiwa ndani ya banda lililoezekwa kwa mabati na kushikiliwa na vyuma, na ndani ya banda hilo, kukiwa na njia katikati iliyogawanyisha vyumba vya banda hilo vilivyokatwa kwa nguzo za vyuma.

Sehemu ya shamba kubwa la mazao ya biashara aina ya kabichi, zilizopandwa katika shamba kubwa kwa mistari na huku zikionekana zimekomaa na kando kukionekana nyumba kwa mbali na miti michache yenye rangi ya kijani.

Sehemu ya shamba lililo na mfumo wa umwagiliaji, kukiwa na matuta madogo yaliyopandwa mimea ya kijani na huku katikati tukiwa na vifereji vilivyojazwa maji mengi na baadhi ya tuta likiwa limebomolewa na maji hayo.

Sehemu ya shamba kubwa lililo na mfumo wa umwagiliaji, huku ikionekana miche michache iliyopandwa kwa misitari, na katikati ya shamba hilo kukiwa na bomba pana jeupe, lililofungwa mipira midogo miembamba myeusi kwa ajili ya umwagiliaji.

Shamba lililo na mimea ya kijani, iliyo katika udongo ulio na nyasi chache zilizoota, na huku kukiwa na mipira ya mabomba yenye rangi nyeusi, iliyofungwa katika mistari ya mimea hiyo kwa ajili ya umwagiliaji.

Sehemu ya shamba kubwa lililolimwa na huku katikati ya shamba hilo kukiwa na mabomba yenye rangi ya kijivu yaliyofungwa tubomba tudogo tweusi na hku kukiwa na sehemu iliyounganishwa yenye rangi ya bluu na nyekundu.

Sehemu ya shamba lenye mfumo wa umwagiliaji likiwa na miche iliyopandwa katika matuta huku kukiwa na mipira ya rangi nyeusi na bluu iliyofungwa katika mistari ya miche hiyo, huku ikiendelea kumwagilia shamba hilo na kando ikionekana kichaka cha nyasi fupi.

Sehemu ya shamba kubwa lenye mfumo wa umwagiliaji lililolimwa likiwa limepangwa matuta na kando kukiwa na bomba kubwa pana lenye rangi nyeupe, lililo na matundu pembeni yanayomwaga maji katika vimistari vya matuta katika ya shamba hilo.

Sehemu ya wazi yenye shamba kubwa lenye mfumo wa umwagiliaji na huku shamba hilo, sehemu ya katikati likiwa limelimwa na kufungwa mipira yenye rangi nyeusi katika matuta na kando kukiwa na matuta yaliyopandwa tayari mimea ya kijani, na shamba hilo likiwa limezungukwa na miti mirefu ya kijani.

Sehemu ya shamba yenye mazao katika mfumo wa umwagiliaji huko kukionekana miche ya rangi ya kijani iliyopandwa katika matuta madogo kwa mistari na katika kila tunda kukiwa na mpira wa rangi nyeusi kwa ajili ya umwagiliaji.

Shamba lililo na mfumo wa umwagiliaji na huku ukionekana mmea mmoja wa rangi ya kijani, na kando kukiwa na mpira mpana wenye rangi nyeusi wa maji, huku ukiwa umeunganishwa na mpira mdogo wa maji kwa ajili ya umwagiliaji.

Sehemu ya shamba lenye mfumo wa umwagiliaji, lililopandwa mimea yenye rangi ya kijani, katika vituta vidogo kwa mistari, na katika kila tuta kukiwa na sehemu ya wazi iliyojazwa maji, kwa ajili ya umwagiliaji.

Shamba kubwa lililolimwa lenye mfumo wa umwagiliaji huku ikionekana mimea michanga iliyopandwa kwa mistari na katika kila mstari wa mmea kukiwa na mipira mieusi iliyofungwa huku ikiwa inadondosha maji katika mimea hiyo.

Shamba kubwa lenye kilimo cha umwagiliaji kukiwa na miche midogo ya kijani iliyopandwa kwa mistari, na kila mstari ukiwa na mipira yenye rangi ya bluu, kwa ajili ya umwagiliaji wa shamba hilo.

Shamba lililo na mazao, lenye mfumo wa umwagiliaji yaliyopandwa katika udongo mweusi kwa mistari, na mimea hiyo ya kijani ikiwa umefungwa mpira mkubwa mpana wenye rangi nyeusi, ukiwa na matundu pembeni yanayodondosha maji.

Sehemu ya shamba lililo na mfumo wa umwagiliaji, likiwa limelimwa matuta iliyo na miche michache, na huku katikati kukiwa kumefungwa mpira mkubwa mweusi, uliyounganishwa na mipira midogo yenye rangi nyeusi.

Shamba kubwa lililo na mfumo wa umwagiliaji, lililolimwa matuta yaliyopandwa miche yenye rangi ya kijani kwa mstari, na katikati ya matuta hayo sehemu ya wazi, kukiwa na mpira mrefu mwembamba kwa ajili ya umwagiliaji.

Shamba kubwa lililo na mfumo wa umwagiliaji, lililopandwa mazao aina ya mahindi yenye rangi ya kijani, yaliyotoa mbelewele na huku kando ya shamba hilo kukiwa na mpira mkubwa wenye rangi nyeupe, ukiwa na matundu yanayomwaga maji katika mahindi hayo.

Sehemu ya shamba lililo na mfumo wa umwagiliaji, likiwa kimeezekwa na maturubai meupe na kushikiliwa na vyuma, na ndani ya banda hilo kukiwa na mimea ya kijani iliyopandwa kwa mistari na katikati ya mistari kukiwa na mipira membamba meusi ya maji kwaajili ya umwagiliaji .

Shamba lililo na mfumo wa umwagiliaji lililo pandwa mimea katika mstari yenye rangi ya kijani na huku, kukiwa na udogo mkavu uliokauka, na kando umepita mpira mkubwa wa rangi ya bluu, ikiwa imeunganishwa na mipira midogo kwa ajiri ya umwagiliaji.

Sehemu ya ardhi yenye mandhari ya vichaka vya miti midogo na nyasi fupi zilizokauka na nyingine, zikiwa mbichi na huku katikati kukiwa na bwawa lililo na maji, na huku pembeni likiwa limezungukwa na vichaka vya miti pamoja na majani.

Sehemu ya ardhi iliyo na mandhari ya miti mikubwa na nyasi za kijani fupi na vichaka vidogo vya miti, na sehemu ya anga kukiwa na mawingu yenye rangi ya bluu bahari pamoja na meupe, na katikati ya ardhi kukiwa na bwawa kubwa lililo na maji machafu.

Sehemu ya ardhi yenye mandhari ya msitu ulio na miti na vichaka na huku kando kukionekana nyasi zilizokauka, na katikati kukiwa na barabara kubwa ya vumbi.

Sehemu ya ardhi iliyo na madhari ya tambarare, kukiwa na vichaka vidogo vyenye miti ya kijani midogo na sehemu kubwa ya ardhi hiyo kukiwa na nyasi fupi zilizokauka na huko kando kukiwa na miti michache ni kubwa.

Sehemu ya ardhi iliyo na mandhari ya milima iliyo na mawe makubwa yaliyobebana na sehemu ya tambarare kukiwa nyasi fupi zenye rangi ya kijani huku kando ya mlima huo ulio na mawe kukiwa na mawe madogo pembeni.

Sehemu ya ardhi iiyozungukwa na miti pamoja na sehemu kavu, iliyo na udongo huku katikati pakionekana na vijito vya mito, vilivyopita pembeni na katikati ya barabara.

Sehemu ya ardhi iliyo na mandhari ya miinuko na sehemu ya katikati kukiwa na maji na huku kando kukiwa na vichaka vya miti mikubwa na midogo na nyasi fupi, na huku ikionekana barabara ya lami inayopita pembezoni mwa bwawa hilo kubwa la maji.

Sehemu ya ardhi iliyo na madhari ya milima midogo yenye mawe, na miti michache iliyo na majani mabichi, na kando sehemu kubwa kukiwa na maji aina ya ziwa, na pembeni kukiwa na nyasi fupi.

Sehemu ya ardhi iliyo na mandhari ya mabonde na tambarare, huku kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani na vichaka vya miti mifupi na sehemu ya pembeni kukiwa na majengo yaliyoezekwa kwa mabati, na huku juu angani kukiwa na anga lenye mawingu ya bluu na nyeupe.

Sehemu ya ardhi iliyo na mandhari ya milima, mabonde na sehemu ya tambarare, na huku katika sehemu ya mlima, kukionekana msitu mkubwa wenye miti ya kijani katikati, na pembeni kukiwa na nyasi fupi zenye rangi ya kijani, na sehemu ya bonde ikionekana miti mifupi yenye rangi ya kijani.

Sehemu ya ardhi iliyo na mandhari ya milima mikubwa yenye mawe na miamba, na sehemu nyingine ya tambarare kukiwa na udongo na nyasi chache fupi, na sehemu ya bonde ikionekana miti michache ya kijani.

Sehemu ya ardhi iliyo na mandhari ya milima, mabonde na miinuko, huku kukiwa na miti michache mikubwa na sehemu kubwa ya ardhi ikiwa na nyasi fupi na mabonde yaliyo na miti michache.

Sehemu ya ardhi iliyo na mandhari ya mwinuko na tambarare na huku pembeni kukiwa na miti na udongo, na katikati kukiwa na mto mkubwa uliyo na maji na sehemu ya upande kukiwa na barabara na miti michache.

Sehemu ya ardhi iliyo na mandhari ya msitu wenye miti michache mikubwa na nyasi fupi kwa chini, na huku kukionekana mlima kwa mbali na anga likiwa na rangi ya kijivu huku likionekana jua kuzama upande wa pili.

Sehemu ya ardhi yenye mandhari ya mlima mkubwa ulio na theluji juu, na chini kukiwa na miinuko midogo na tambarare, na sehemu ya tambarare kukiwa na miti mikubwa yenye rangi ya kijani na sehemu iliyo wazi kukiwa na nyasi fupi zenye rangi ya kijani.

Sehemu ya ardhi iliyo na mandhari ya tambarare, miti na nyasi fupi na huku katika sehemu hiyo ya tambarare iliyo na nyasi fupi, wakionekana wanyama aina ya pundamilia walio na mistari myeupe na mistari myeusi.

Sehemu ya ardhi iliyo na miti michache mikubwa vichaka vidogo vya miti na nyasi fupi za kijani, huku chini ya mti mkubwa kukiwa na bwawa lililojaa maji na kando kukionekana miti iliyo na majani ya kijani.

Sehemu kubwa ya ardhi iliyo na mandhari ya miinuko na milima midogo na sehemu ya bonde iliyo na mto uliyo na maji machafu yenye rangi nyekundu na pembeni kukiwa na vichaka vya miti vilivyo na sehemu ndogo yenye udongo.

Sehemu ya ardhi iliyo na mandhari ya milima, mabonde na tambarare huku kukiwa na miti mikubwa na midogo, na sehemu kubwa ikiwa na vichaka vyenye rangi ya kijani na nyasi fupi katika eneo lililowazi.

Sehemu ya ardhi iliyo na mlima mrefu, ulio na saruji juu na huku kando kukiwa na miti mikubwa yenye majani ya kijani na sehemu ya tambarare kukiwa na nyasi kavu zilizo kauka na mbele akionekana mnyama aina ya tembo akiwa amesimama.

Sehemu ya ardhi iliyo na mandhari ya msitu wenye miti michache na vichaka, na huku sehemu kubwa kukiwa na nyasi ndefu zilizokauka na nyingine zikionekana bado mbichi.

Sehemu ya ardhi iliyo na mandhari ya milima, mabonde na sehemu ya tambarare; ikiwa na nyasi fupi za kijani na sehemu ya mlimani inayoonekana miti mikubwa iliyo na majani ya kijani.

Sehemu ya ardhi iliyo na mandhari ya nchi kavu na sehemu kubwa iliyo na maji na mbali, ikionekana milima na kando katika sehemu hiyo ya nchi kavu kukiwa na mti mmoja mkubwa wenye matawi yenye majani na mbele kukiwa na wanyama wawili wenye mistari mweusi na mweupe.

Sehemu ya ardhi iliyo na mandhari ya miinuko, mabonde na mlima kwa mbali, huku kukiwa na miti michache mukubwa na vichaka vyenye majani ya kijani, na nyumba chache zikionekana na kando kukiwa na shamba lililo na mimea ya chai.

Sehemu ya ardhi iliyo na mandhari ya miinuko na bonde ambapo ndani ya bonde kukiwa na sehemu, iliyo na maji machache machafu na sehemu kubwa, ikiwa na mwamba ambao una udongo na mawe hakuna majani na kasehemu kadogo kakiwa na nyasi fupi.

Ardhi iliyo na mandhali ya miti michache na nyasi fupi za kijani na zilizokauka, na huku kukiwa tambarare, na sehemu ya juu ikionekana anga liliyo na rangi ya bluu.

Sehemu ya ardhi iliyo na mandhari ya miti mikubwa ya kijani na sehemu ya korongo lililomomonyoka, na huko ndani ya korongo hilo kukiwa na mto mdogo uliopita, na pembeni ukiwa umezungukwa na vichaka vidogo vya miti na nyasi fupi.

Sehemu ya ardhi iliyo na mandhari ya maji yaliyotengenezwa katikati, na huku kando kukiwa na miti michache na vichaka, na kando kukiwa na barabara inayopita magari na sehemu ya mbali kukiwa na miinuko iliyo na miti.

Sehemu ya ardhi iliyo na mandhari yenye vichaka vidogo vya miti na nyasi fupi na sehemu ya katikati, kukiwa na mti mkubwa na sehemu ya barabara, inayopita ya vumbi na huku sehemu ya mbele kukiwa na mwanga wenye rangi nyekundu.

Sehemu ya ardhi iliyo na mandhari ya miinuko, mabonde na tambarare na sehemu nyingine ya tambarare ikiwa ni mbuga iliyo na mifereji iliyo na maji, huku kukiwa na miti michache na vichaka na nyasi fupi zenye rangi ya kijani.

Mandhari ya ardhi iliyo na miamba mikubwa ya mawe na huku pembeni ya miamba hiyo kukiwa na vichaka vya miti midogo, na sehemu ya katikati kukiwa na bonde na korongo kubwa, lililotengeneza njia na huku akionekana mtu kupita katikati ya miamba hiyo.

Sehemu ya ardhi iliyo na mandhari ya miinuko na tambarare na huko sehemu ya tambarare kukiwa na miti mingi na vichaka vya majani mabichi, na katikati kukiwa na mto mkubwa uliopita katika sehemu ya tambarare ukiwa na maji.

Sehemu ya ardhi iliyotambarare na vichaka vya miti pembeni, na katikati kukiwa na mto uliojaa michanga na maji machache, na sehemu ya anga, ikionekana anga lenye rangi ya bluu, na mawingu yenye rangi nyeupe.

Sehemu ya shamba lililo na nyasi fupi na huku kando kukiwa na mimea aina ya mahindi yaliyo shambani na wakionekana mbuzi katika sehemu yenye nyasi fupi na mwanaume aliyevaa nguo nyeusi akiwa amemshika mmoja ya mbuzi hao akimpa kitu katika mdomo wake.

Bada kubwa la ufugaji wa wanyama lililotengenezwa kwa mbao, na kusakafiwa chini kwa mbao, na ndani ya banda hilo wakionekana wanyama aina ya mbuzi walio na rangi nyeupe na kahawia, huku wakiwa wanakula majani.

Banda kubwa la ufugaji wa ng'ombe lililotengenezwa kwa kuta za miti zilizoshikiliwa na nguzo za miti, na huku juu ikiwa imeezekwa na bati huku ndani ya banda hilo kubwa, kukiwa na wanyama aina ya ng'ombe wenye rangi nyeusi na wengine weupe wenye mabaka meusi.

Sehemu ya wazi iliyo na miti mikubwa yenye majani ya kijani na barabara kubwa, iliyo na udongo mwekundu na kando wakionekana mifugo aina ya mbuzi, wakiwa na rangi nyeupe na mabaka meusi, wakiwa kando ya barabara hiyo.

Sehemu ya banda kubwa la ufugaji wa wanyama, lililoezekwa na kufungwa mbao pembeni na kila mnyama huyo aina ya mbuzi akiwa ametengwa katika kichumba kidogo, kilichogawanyishwa kwa mbao na huku wakitoa vichwa nje wakiwa wanakula chakula.

Sehemu ya wazi ilio na ardhi iliyo na nyasi fupi zenye rangi ya kijani na kando kukiwa na miti mikubwa yenye majani ya kijani, na katikati ya uwazi huo ulio na nyasi fupi akionekana mnyama aina ya kondoo mwenye rangi nyeupe na sehemu ya kichwani kukiwa na mapembe marefu na rangi ya kahawia.

Sehemu ya wazi iliyo na nyasi fupi za kijani, huku wakionekana ndege wa kufugwa aina ya kanga wakiwa na madoa ya rangi ya kijivu na nyeupe na midomo myekundu; wakiwa wamesimama katika sehemu hiyo ya wazi iliyo na nyasi fupi.

Banda lililoezekwa kwa nyavu na kushikiliwa na miti na kando kukiwa na mimea iliyopandwa kwa nje na ndani ya banda hilo akionekana bata wenye rangi nyeupe, huku kukiwa na mwanaume alieshika mfuko ulio na chakula, akimwaga katika ardhi mbele ya bata hao.

Sehemu ya banda kubwa la kufugia kuku na bata lililozungushiwa ukuta wa matofali na sehemu ya mbele, kukiwa na wigo uliotengenezwa kwa senyenge na kushikiliwa na vyuma; na katikati kukiwa na bwawa dogo la kunyweshea mifugo hao, na huku wakionekana mtu anayewapa chakula bata hao.

Banda kubwa la ufugaji wa kuku, huku wakionekana kuku waliyopangwa katika vichanja, wenye rangi ya kahawia na rangi nyeupe, na huku katikati ya chumba hicho wakionekana watu waliyovaa barakoa, na baadhi wakiwa wameshika moja ya vichanja hivyo vyenye kuku.

Sehemu iliyo na banda kubwa la kuku lililowezekwa kwa bahati na kuzungushiwa mbao, na huku kando kukiwa na nyumba na katikati ya kuku hao wakionekana mwanaume aliyesimama huku akiwa ameshika baadhi ya kuku katika mikono yake.

Sehemu la banda kubwa la ufugaji wa kuku, wakiwa katika sehemu ya wazi iliyotandazwa pumba na huku wakionekana kuku weupe wakiwa wanakula katika mafungu, katika vyombo vilivyowekwa ndani ya banda hilo.

Eneo la wazi lililo na banda lililozungushiwa wigo wa waya na pembeni, kukiwa na mimea na miti ya kijani na ndani ya uwazi huo kukiwa na nyasi fupi na sehemu ya udongo huku wakionekana bata wenye rangi nyeupe na nyeusi na ndani akionekana kijana anaewapa chakula bata hao.

Sehemu ya wazi iliyo na nyasi fupi za kijani, huku wakionekana ndege aina ya kanga akiwa na vifaranga vyake vilivyo na rangi nyeupe, huku ndege huyo aliye na rangi ya kijivu pamoja na madoa meupe akiwa amesimama na vifaranga vingi.

Chumba kikubwa cha ufugaji wa kuku kilicho na vichanja vya vyuma na nyaya huku ndani ya vichanja, hivyo vilivyopangwa sehemu tatu za juu kukiwa na kuku wenye rangi nyeupe na kando kukiwa na vyombo viwili vyeupe vyenye mifuniko mekundu kwa ajili ya chakula cha kuku hao.

Banda kubwa lililoenezwa kwa matulubai na kufungwa na vyuma lililoshikilia matulubai hayo, huku ndani kukiwa na vitarao vya miche ya mboga na miti mbalimbali iliyopandwa katika mstari, na huku kando kukiwa na vibarabarara vidogo vya kupita.

Sehemu ya banda lililofunikwa kwa maturubai ya nyavu, na huku yakiwa yameshikiliwa na vyuma na ndani ya banda hilo kukiwa na miche ya mimea mbalimbali, iliyopandwa juu ya vikasha vyeusi na kuwekwa katika vichanja na huku baadhi vikiwa katika vyombo vya plastiki vya rangi ya karoti na nyeusi.

Sehemu ya wazi iliyo na mifuko aina ya magunia meupe iliyo na mistari myekundu huku ndani kukiwa na nafaka mbalimbali aina ya maharage, mahindi na nafaka nyingine zikiwa na rangi ya kahawia na nyingine zikiwa na rangi nyeusi na nyekundu.

Sehemu ya wazi iliyo na kiwanja kilichotandikwa turubai, na huku juu kukiwa na zao la biashara aina ya karanga zilizomwagwa juu ya turubai hilo, na huku kando kukionekana magunia meupe yaliyojazwa karanga na huku watu wakiwa wamesimama kando.

Sehemu ya wazi iliyo na meza yenye rangi nyeupe. Na juu ya meza hiyo kikionekana paketi kubwa ya mbegu za kilimo iliyo na rangi nyeupe na ufito wa kijani, maandishi yenye rangi nyeupe na nyekundu na huku yakiandikwa ujazo wa mbegu hizo.

Chumba kilicho na kuta za rangi ya kahawia na sakafu ya kahawia na huku kukiwa na mashelfu ya mbao yaliyopangwa vimifuko na makopo ya mbegu za mimea mbalimbali na sehemu ya mbele kukiwa na makopo yaliyopangwa mawili yakiwa na picha za mimea hiyo.

Shamba lililo na miche ya mimea, huku kukiwa na mipira yenye rangi nyeusi na mabomba yaliyofungwa katika kila mstari ulio na miche hiyo, na huku sehemu ya pembeni kukionekana vichaka vya miti na migomba.

Sehemu ya wazi iliyo na paketi ndogo ya mbegu za kilimo ambayo ina rangi ya kijani na ufito ulio na rangi ya kijani, njano na chini kukiwa na maandishi yenye rangi nyeusi na katikati kukiwa na picha ya mmea wa mbegu hizo.

Shamba lililo na kilimo cha umwagiliaji lililopandwa mimea yenye rangi ya kijani katika matuta, na huku kukiwa na mipira iliyofungwa yenye rangi ya bluu na nyeusi katika kila shina kwenye matuta hayo.

Sehemu ya ardhi iliyo tambarare na vimiinuko kidogo huku kukiwa na shamba kubwa lililolimwa, na huku yakionekana mahindi yaliyopandwa kwa mistari katika mzunguko wa nusu duara.

Sehemu ya chumba kilicho na maboksi makubwa yenye rangi nyeusi yakiwa na udongo, na ndani ya maboksi hayo kukiwa na mimea ya kijani iliyopandwa, na huku maboksi hayo yakiwa yamewekwa katika mistari.

Sehemu iliyo na meza na kabati yenye vipaketi vidogo zenye mbegu za mimea, vilivyo na rangi nyeupe na rangi ya kahawia, na huku kukiwa na maandishi yenye rangi nyeupe na maandishi meusi na mbele ya vikasha hivyo kukiwa na picha ya karoti, hoho na kabeji.

Sehemu ya banda lililo na miche ya kijani, iliyopandwa katika vikasha vyenye rangi nyeusi na matundu huku vikiwa na udongo na miche hiyo kupandewa katika matundu hayo, na makasha hayo yakiwa juu ya vichanja vilivyotengenezwa kwa nyavu na mbao.

Banda kubwa lenye kilimo cha umwagiliaji kukiwa na miti midogo yenye rangi ya kijani na huku banda hilo likiwa limeezekwa kwa makaratasi meupe na kushikiliwa na nguzo za chuma huku ikionekana mimea hiyo ya kijani iliyopandwa katika mistari.

Paketi ndogo zilizo na mbegu za maua mbalimbali huku paketi hizo zenye rangi nyeupe, zikiwa na maandishi meusi ya kijani na katika kila paketi ukiwa kumechorwa maua yaliyo na rangi ya manjano na nyingine maua meupe na maua ya rangi ya karoti."

Sehemu ya banda kubwa lililoezekwa kwa maturubai na kushikiliwa kwa vyuma, na huku ndani kukiwa na vitalu na viboksi vidogo vilivyopandwa mimea mbalimbali, ikiwa ni miche na sehemu nyingine ikiwa haina miche.

Sehemu iliyo na paketi kubwa za mazao ya nafaka, ikiwa imehifadhiwa kama mbegu. Ikiwa ni aina ya maharage na mahindi yakiwa katika mifuko ya khaki iliyo na maandishi ya kijani na maandishi ya zambarau, na sehemu ya chini ukiwa na maandishi mekundu.

Sehemu ya duka lililo na shelfu zenye rangi nyeusi na ndani kukiwa na paketi za mbegu mbalimbali za mazao, na huku baadhi ya paketi hizo zikiwa na rangi ya kahawia na rangi nyeupe sehemu ya mbele; iliyo na maandishi meusi na kuchorwa baadhi ya picha za mimea hiyo.

Sehemu ya chumba kilicho na miche ya mazao kilichopandwa katika vikasha vyeusi vilivyo na matundu na ndani yake kukiwa na udongo, na ndani kukiwa na miche hiyo yenye rangi ya kijani iliyopandwa katika viboksi hivyo.

Paketi zilizo na mbegu za mimea zilizo na rangi nyeupe na maandishi meupe na meusi na huku, zikiwa na rangi ya kijani iliyochorwa baadhi ya mimea na nyingine zikiwa na mimea na matunda yaliyoonyeshwa yenye rangi nyekundu.

Sehemu ya chumba kilicho na miche ya mbegu zilizopandwa katika vikopo vidogo, vyenye rangi nyekundu na nyeusi na vikiwa na midomo myeusi, na ndani ya vikopo hivyo kukiwa na udongo mweusi ulio na miche michanga ndani ya vikopo hivyo.

Kasha dogo lenye rangi ya kijani likiwa na mbegu za mmea aina ya kabeji huku likiwa na maandishi yenye rangi ya kijani, na huku akiwa imeshikwa mkononi na mtu na kukiwa na picha mbele ya mimea hiyo ya kabeji.

Sehemu ya wazi iliyo na magunia ya katani yaliyokunjwa, na ndani zikionekana mbegu za nafaka mbalimbali zenye rangi ya kijivu. Huku kukiwa na vikaratasi vyeupe vyenye maandishi meusi, vilivyoandikwa aina mbalimbali za mbegu hizo.

Kipaketi kidogo chenye rangi ya njano na katikati rangi nyeupe na pembeni ufito wa kijani, kilicho na maandishi meusi na kijani na mbele kikiwa na picha ya mmea aina ya spinachi huku kikiwa na mbegu ndani yake.

Sehemu ya shamba lililopandikizwa mimea mbalimbali

Kipaketi kidogo kilicho na mbegu za mazao, kilicho na rangi nyeupe na ufito ya kijani, na huku mbele kukiwa na maandishi meusi na sehemu ya chini maandishi ya kijani, na mbele kukiwa na picha iliyo na miche hiyo.

Shamba kubwa lililo na mazao yaliyopandwa ya aina ya mahindi, huku kukiwa na nyasi fupi zilizoota katika shamba hilo lililowekwa katika vimatuta vidogo na kando ya shamba hilo kukiwa na miti midogo na mikubwa ya rangi ya kijani.

Kipaketi kidogo chenye rangi nyeupe, na ufito wenye rangi ya kijani na njano, na maandishi ya njano na meusi, na huku mbele kukiwa na picha iliyochorwa miche ya mboga hiyo.

Shelfu ya chuma iliyopangwa vipaketi vyenye rangi nyeupe, vikiwa na mbegu za maua yenye rangi ya karoti, njano; na huku vipaketi hivyo vikiwa na rangi nyeupe na maandishi meusi.

Chumba kilicho na makasha yaliyoweka katika vyumba vyumba yenye rangi nyeusi. Huku ndani kukiwa na miche ya mbegu mbalimbali, zilizopandwa katika udongo na kando kukiwa na mabomba ya maji.

Sehemu ya wazi iliyo na mazao ya biashara aina ya maharage, ikiwa imewekwa katika mifuko mikubwa myeupe na mengine ya kijani, huku kukiwa na maharage yenye rangi mbalimbali ya njano, pamoja na maharage ya rangi ya kijivu, na nafaka nyingine zilizo na rangi nyekundu na nyingine nyeusi.

Kikasha kidogo cha mbegu za mazao kilicho na rangi nyeupe na bluu na huku kando kukiwa na picha ya majani ya mimea, na mbele kukiwa na papai lililokatwa limeiva lenye rangi ya karoti likiwa na mbegu nyeusi ndani.

Kipakiti kidogo kilicho na rangi ya njano na ufito wa kijani, huku kikiwa na maandishi ya kijani na meusi, na mbele ya pakiti hiyo kukiwa na picha ya mmea, na ndani yake kukiwa na mbegu za mmea huo.

Sehemu ya wazi iliyo na wigo wa nyaya, na huku kukionekana mabanda makubwa moja na jingine dogo, lililoelezekwa kipande cha bati huku likiwa na mlango wazi, na sehemu ya nje kukiwa na kopo la maua na mbwa anayekula chakula.

Sehemu ya wazi iliyo na banda kubwa lililozungushiwa mabati, na sehemu ya mbele kukiwa na wavu mkubwa na huku katika ardhi hiyo kukiwa na nyasi fupi za kijani na miti mikubwa inayoonekana kwa mbali, na ndani ya banda hilo kukiwa na wanyama wawili wenye rangi nyeusi.

Sehemu ya wazi iliyo na banda dogo lililotengenezwa kwa mbao na kuezekwa kwa kipande cha bati na huku kukionekana dirisha dogo lenye wavu na mlango mdogo ulio na komeo kwa nje.

Sehemu ya wazi iliyo na shamba lenye miti michache, na katikati ya uwazi huo kukiwa na banda kubwa lililoshikiliwa kwa mbao na juu kuezekwa kwa bati, na ndani kukiwa na uwazi, ambapo anaonekana mnyama wa kufugwa aina ya mbwa, akiwa amelala.

Sehemu ya wazi iliyo na banda la mifugo aina ya mbwa, lililo zungushiwa wigo wa mbao pembeni, na banda hilo likiwa limetengenezwa kwa mbao na kuezekwa kwa kipande cha bati, na nyuma kukiwa na banda jingine dogo, na banda hilo likiwa limeachwa milango wazi.

Sehemu ya wazi iliyo na mabanda yaliyo ezekwa kwa mabati na kutengenezewa wigo wa mbao, na huku wakionekana nje ya mabanda hayo mbwa weusi watano, huku akionekana mwanaume aliyevaa shati jeupe akiwa amesimama kando ya mbwa hao.

Sehemu ya wazi iliyo na mabanda ya kufugia mbwa yaliyotengenezwa kwa mbao nakuezekwa kwa mabati, moja likiwa na rangi ya kijani huku na vidirisha vidogo vyenye nyavu na baadhi ya banda likiwa limefungwa mlango na nje kumewekwa komeo.

Sehemu ya msitu iliyo na miti michache na nyasi chache nyingine zikiwa zimekauka, na huku akionekana mnyama aina ya pundamilia aliye na mistari meusi na meupe akiwa anatembea.

Sehemu ya wazi iliyo na poro, lililo na wanyama pori aina tembo, wakiwa amesimama na huku mwingine akiwa amemkumbatia mtoto mdogo wa tembo, na katika pori hilo upande kukionekana nyasi na miti.

sehemu ya pori, lililo na wanyama huku akionekana mtu akiwa amepanda mmoja wa wanyama hao, akiwa na fulana nyeupe huku akiwa anaenda katikati ya pori hilo likiwa na miti mirefu.

Sehemu ya wazi ikiwa na barabara kubwa inayopita magari na huku kukiwa na mbuga za wanyama, wakionekana wanyama wa porini wakipita pembeni ya barabara hiyo, na huku gari likiwa limesimama kando na upande kukiwa na majani mafupi na mto wa maji unaonekana.

Sehemu ya msitu iliyo na wanyama wa porini aina ya twiga wenye rangi ya kahawia na mistari meupe, huku kando kukiwa na miti mirefu yenye majani na majani mafupi, na huku twiga hao wakiwa katika sehemu ya wazi iliyo na udongo.

Sehemu ya wazi iliyo na mnyama wa porini aina ya ndege mkubwa mwenye rangi nyeupe, mdomo mwekundu na sehemu ya mabawa kukiwa na rangi nyeusi na miguu mirefu, huku sehemu iliyo wazi ya ardhi akionekana nyoka aliyenyanyua kichwa akitaka kumuuma ndege huyo.

Sehemu ya wazi, iliyo na vichaka na nyasi, huku sehemu ya tambarare akionekana mnyama wa porini aina ya ndege mrefu, aliye na miguu mirefu mieupe na sehemu ya juu kukiwa na rangi nyeusi, na mwili ukiwa na manyoya yenye rangi nyeupe na mdomo mrefu pembeni, ukiwa na rangi nyekundu.

Sehemu ya wazi iliyona mnyama wa porini aina ya ndege aliye na rangi nyeupe na mabaka meusi na huku akiwa na macho madogo, huku akiwa amesimama juu ya nyaya kubwa za umeme.

Mnyama wa porini aina ya ndege mwenye rangi nyeupe macho yenye rangi ya karoti, na huku kichwani kukiwa na mapembe mengi yaliyo na rangi nyeusi, na huku akiwa amesimama katika nyasi zilizo na rangi ya kijani.

Mnyama wa porini aina ya ndege akiwa amekaa juu ya tawi lililokauka la mti, akiwa ana rangi nyeupe sehemu ya tumboni na sehemu ya nyuma, akiwa na manyoya yenye rangi nyeusi na mdomo mrefu na macho meusi, huku akiwa amesimama juu ya matawi hayo.